Hiki ni chumba cha upasuaji haswaa hospitalini. Madaktari na wauguzi kadhaa waliovalia nguo maalum za upasuaji na barakoa wanaendelea na shughuli za upasuaji. Vifaa vya upasuaji kadhaa viko kwenye chumba hiki .Wamesimama karibu na kitanda kilicho na mgonjwa.

Huyu ni mgonjwa aliyelala kwenye kitanda hospitalini. Amefungwa bendeji kwenye pande zote za miguu. Kuna chuma ambazo zimeshikilia miguu yake. Kuna shuka la rangi jekundu ambalo limemfunika.

Hema hili lina watu kadhaa wanaopewa huduma za afya. Mwanamke mmoja ambaye ni mhudumu wa afya anaelekeza sindano kwenye bega la mgonjwa aliyekalia kwenye kiti. Watu kadhaa wameketi kwenye hema jingine wakisubiri kuhudumiwa.

Nje ya jengo kuna watu kadhaa waliovalia barakoa. Kuna meza kando yao ina chupa na vyombo vya kutoa huduma, ni kampeni au chanzo inayotolewa kwa watu.

Mtu anapokea chanjo ya afya kutoka kwa mhudumu wa afya. Mtu huyu ana kinyago usoni. Mhudumu wa afya anampa sindano ya bega. Nyuma yao, kuna begi la kuhifadhi baridi lenye ishara ya maneno Shirika la Afya Duniani.

Ni chunmba cha afya, mwanamke au muhudumu wa afya, amevalia barakoa na koti jeupe. Anasoma na kuandika kwenye kitabu au jalada lililo mbele yake. Mgonjwa, au anaye hudumiwa, mgongo wake unaelekea kamera.

Hiki ni chumba. Chumba hiki kina watu kadhaa waliokaa kwenye makundi kwenye viti vya platiki vya rangi ya samawati. Watu kadhaa miongoni wao wamevalia mavazi rasmi kuonyeshana ni huduma ya afya au wanapeana mafunzo fulani.

Kundi la watu, wanaume kwa wanawake wanashiriki katika tukio la uzinduzi. Wawili kati yao, mwanamke kwa mwanaume wanakata utepe wakisaidiwa na watu wengine walio kando yao. Nyuma yao kuna gari au basi la kubeba vifaa vya huduma ya afya.

Hii ni kliniki ya rununu imepaki kwenye eneo la nyasi. Ni lori lililobadilishwa na kuwekwa nembo ya msalaba wa bluu. Kuna mahema kando yake yenye watu au afisa wa matibabu.

Mwanamme aliyevalia sare za kijeshi na barakoa anamhudumia mwanamke ambaye ameketi kwenye dawati. Mwanamke huyu pia amevalia barakoa. Mwanamme huyu amevalia glavu mikononi mwake. Jengo hili linaonekana kliniki au darasa. Shughuli nzima ni kama kampeni au chanzo ya huduma fulani.

Haya ni meno kabla na baada ya kusafishwa au kung'arishwa. Picha ya juu ni meno yenye madoa ya rangi ya kahawia na kuna tabaka la mawe yaliyojengeka karibu na meno. Picha ya badae meno ni safi. Tabaka la mawe ya meno limeondolewa. Fizi umeng'arishwa.

Hii ni sehemu ya chini ya uso wa mtu. Kinywa ki wazi na anasafisha meno kwa kutumia kijiti. Hii ni njia ya kusafisha meno ya kitamaduni ambayo imekuwa ikitumika katika karne mbalimbali. Mara nyingi kijiti hiki hutengenezwa kutokana na matawi maalum yenye uwezo wa kuua vidudu.

Mtoto mdogo amepanua mdomo wake. Meno yake yanafanyiwa uchunguzi na daktari au mhudumu wa afya wa meno aliyesimama. Anatumia kioo kutazama meno na kifaa kingine cha kupanua mdomo.

Haya ni meno ya mbele ya mtu na yana tatizo. Jino la upande wa mbele limevunjika na kuwacha sehemu ikiwa na upungufu. Meno mengine yana madoa ya rangi ya kahawia. Fizi ina afya njema. Upande wa kulia kwa kona kuna nembo inayoashiria huduma ya meno.

Sehemu ya chini ya uso wa mtu. Sehemu hii inalenga mdomo na meno ya mtu. Mtu huyu anatabasamu akionyesha meno yake meno meupe na safi. Mtu huyu ana ndevu nyepesi.

Huyu ni mgonjwa wa kike, anafanyiwa uchunguzi wa meno. Mikono miwili iliyovalia glavu za buluu, imeshikilia vyombo vya kukagua meno. Mgonjwa ana tabasamu usoni, ishara ya kwamba ameridhika.

Hiki ni chumba cha kuhudumia wagonjwa wa meno. Daktari aliyevalia fulana nyeupe, glavu nyeupe, na barakoa puani. Anamwangalia mgonjwa, aliyefunua mdomo wake.

Kuna mgonjwa wa jinsia ya kike, anachunguzwa meno na daktari. Daktari amevalia glavu za rangi ya samawati, daktari pia ana vifaa kya kuchunguza meno.

Hii ni sehemu ya kinywa wazi. Meno ya juu yana rangi tofauti, na baadhi yao yametengenezwa. Meno ya chini yamechakaa na yana madoa. Fizi za chini zimevimba.

Haya ni meno mawili yenye afya. Jino limesimama pekeake. Jino jingine lina kioo kilichoegezwa dhidi yake kinachotumika na madaktari kuchunguza meno. Chini ya meno hayo kuna kifaa kinachotumika kusafisha meno.

Ni sehemu ya ndani ya hospitalini madaktari wawili mmoja wa kike mwingine wa kiume wamevalia glovu na kufunika mapua na mdomo wao kwa barakoa wanamshughulikia mtoto au mgonjwa aliyelazwa na kuangalia upande wa juu.

Eksirei ya meno inaonyeshwa kwenye skrini ya kompyuta. Mtaalamu anaonyesha sehemu fulani katika picha hii. Eksirei hutumika kuonyesha hali ya meno ambayo haiwezi kuonekana kwa macho. Kwenye eksirei hii tunaweza ona meno ya juu na chini na hata mizizi ya meno.

Mikono miwili iliyovalia glavu za buluu imeshikilia zana za vyombo vinavyotumika na daktari wa meno. Mkono wa kulia umeshikilia kioo kilicho na mpini. Mkono wa kushoto umeshikilia kifaa chenye ncha kali kuashiria hali ya kupasua.

Sehemu ya chini ya uso, kinywa kimefunguka na meno meupe yanaonekana, yakiwa yameshikwa na ufizi. Sehemu ya chini ya uso pamoja na shingo pia inaonekana, ikiwemo eneo chini ya kidevu.

Hii ni seti ya zana za daktari wa meno. Zana hizi zimewekwa kwenye sehemu ya bluu. Kila chombo kina kazi yake maalum. Vyombo hivi vimetengenzwa kwa chuma na vinang'aa.

Sehemu hii inaashiria mafuriko ya maji labda kutokana na mvua kuu iliyonyesha. Maji haya ni machafu. Kuna watu kadhaa wanaotembea ndani ya haya maji na wamekunja nguo zao kufikia magotini. Kuna majengo kadhaa ambayo yamejaa maji ndani.

Sehemu hii inaonyesha moto unaowaka labda unachoma sehemu fulani. Kuna watu kadhaa walio valia nguo za usalama zenye ishara ya msalaba mgongoni mwao. Nguo hizi ni za rangi nyekundu. Wanaonyeshana ishara ya kusaidia au kutafta suluhu.

Ni shindano la kutoa huduma ya kwanza, juu yake kuna bango kubwa lenye maandishi mashindano ya huduma ya kwanza, chini yake kuna maelezo ya jinsi ya kutoa huduma ya kwanza kwa njia ya kidijitali. Mbele yake wanaume wawili wamesimama, mmoja anakabidhiwa cheti cha ushindi. Nyuma yao kuna watu waliokaa kwenye meza na kufuatilia tukio hili.

Watu kadhaa wanatembea kwenye maji yaliyotuama. Maji haya yamesababishwa na mafuriko. Mtu mmoja amebeba besheni kwenye kichwa kuashiria ya kwamba ni shughuli ya uhamishaji wa mali. Watu watatu wamevalia fulana nyekundu hasa ya waokoaji au wanaharakati wa msaada. Miti ya kijani kibichi ipo katika eneo hili.

Hii ni boti nyeupe iaenda kwa kasi kwenye maji. Kuna watu waliovalia nguo za usalama au za uokoaji za rangi ya manjano. Kwa mbali kuna miti ya kijani kibichi.

Eneo hili lina maafa, uenda kutokana na mafuriko au maboromoko wa aridhi. Hii ni kutokana na uharibifu wa majengo na vivusi. Watu kadhaa wamekusanyika katika eneo hili baadhi yao wakiwa wamevalia kama wafanye kazi wa uokoaji au maafisa wa serikali, kuashiria wanakagua au kutoa msaada.

Hili ni kundi la watu, baadhi yao ni wanawake, na wengine ni wanume, wamevalia kofia ngumu za usalama, na fulana za rangi ya kijani zenye mistari inayong'aa.

Eneo hili limekumbwa na uharibifu labda kutokana na upepo au dhoruba kali. Katikati chombo cha chuma kimeharibik. Majani ya kijani kibichi yamekizingira kuonyeshana miti pia iliathirika. Udongo una mchanganyiko wa changarawe.

Hili ni soko la kuuzia bidhaa za machungwa na mboga tofauti. Mboga tofauti na matunda kama vile karoti, nyanya, pilipili hoho na vitunguu na hata kabeji vimepangwa kwenye vikapu kwa uangalifu. Rangi za matunda haya zinaonyesha ubunifu kwenye uteuzi wa kilimo biashara.

Shughuli za usafishaji wa taka zinaendelea katika eneo la makazi duni. Lori la kijani kibichi limeegeshwa upande wa kulia, watu kadhaa waku juu ya lori wakipakia taka. Taka zilizo jaa kwenye mifuko ya bluu imewekwa chini kusubiri kupakiwa.

Bomba la maji la rangi ya samawati linavuja huku tone la maji likidondoka kutoka kwenye ncha yake. Bomba hili limeunganishwa na bomba jingine la chuma lenye mpini mwekundu. Chini ya bomba hili, ndoo ipo ya rangi ya buluu, inakusanya na kuhifadhi maji yanayovuja.

Hii ni sehemu ya eneo wazi yenye mimea mingi. Upande wa nyuma pana mimea iliyokauka yenye rangi ya kahawia. Mbele kabisa pana miti mirefu iliyokauka pia. Anga ina mawingu rangi zilizotawala ni kahawia.

Ni mfumo wa ekolojia wa baharini ulio hai na wenye afya. Ni ulimwengu mzuri na wenye kupendeza chini ya maji. Kuna miamba ya matumbawe yenye rangi tofauti kama vile buluu na miundo tofauti. Mimea miwili inayofanana na sehemu ya baharini inapamba eneo hili.

Huu ni ikumbi wa ndani wa jengo la kituo cha afya una mlango wa rangi ya smawati wenye maandishi juu yake kuhusiana na macho . Ukuta umejengwa kwa matofali ya saruji na kupakwa rangi ya kijivu sehemu ya chini na rangi nyeupe sehemu ya juu. Pia kuna madirisha mawili yaliyofunguliwa.

Mwanamke ambaye ni mhudumu wa afya au daktari wa meno au msaidizi wake anarekebisha taa maalum iliyo juu ya kiti cha mgonjwa wa meno chumbani humo. Taa hii ni maalumu kwa kutoa mwangaza wakati wa kuhudumia mgonjwa wa meno.

Gari la kubebea wagonjwa, likiwa linaejeshwa kwenye eneo la barabara yenye kifuzi na majengo machache. Gari hili ni jeupe, lina maandishi ya kijani kibichi, kuhusu aina ya gari lenyewe . Nyuma ya gari tairi ya akiba imeninginizwa.

Hivi ni vifaa vinavyotumika wakati wa kutahiri. Vifaa vimetolewa ndani ya kifaa kikubwa kinachotumika kubebea vyombo hivyo. Kuna mkasi, kuna visu.

Hii ni toroli inayotumika hospitalini. Imebeba vifaa mbalimbali vya matibabu kama vile chupa za dawa, vifaa vya sindano na vingine vimewekwa kwenye treyi. Toroli hii iko kando ya ukuta wa kijani kibichi.

Hiki ni kifaa cha kuchunguza macho. Kazi yake kuu ni kupima uwezo wa jicho kuona, na pia kupima umbo la konea. Kifaa hiki ndicho huamua iwapo mtu anahitaji miwani, au la.

Kuna watoto wawili wamesimaa juu ya takataka, wanatazama mandhari yaliyo mbele yao. Mandhari hayo yanaonyesha nyumba zilizojengwa kwa mabati na mazingira yake ni duni.

Mwanamume amepiga magoti na kuegemea benchi la kanisa. Ameinamisha kichwa chake na kufunika uso wake kwa mikono yake. Karibu naye, pana kitabu ambacho ni bibilia na miwani juu yake. Jambo hili linaashiria hali ya kuomboleza au kusali au tafakari ya kina.

Mwanaume wa asili ya kiafrika ameketi. Mwanaume anaonekana kuwa na mawazo mengi au wasiwasi. Amelalisha kichwa kwenye mkono wake huku mkono mwingine ukiwa umeshikilia simu. Amevalia saa kwenye kiganja chake. Amevalia miwani na shati ya rangi ya samawati.

Hii ni miguu ya mtu. Miguu hii imefungwa kwa miruru na kufuli. Miguu hii ni chafu na imevalishwa au imevalia viatu vya raba za bluu. Hii inaashiria gerezani au kuzuiliwa au mtu mwenye matatizo ya akili ambapo hufungwa ili asijidhuru.

Hili ni sanduku la dawa, dawa hii ni ya kupunguza maumivu au homa. Kwenye kisanduku hiki kuna maandishi yanayoonyesha aina ya dawa. Kiasi cha dawa zilizo ndani na kiwango cha dawa kwa kila kidonge.

Hii ni bidhaa ya matibabu. Ni dawa ya kukabiliana na homa ama maumivu kwa njia ya sindano. Kifurushi hiki kina jina la kuonyeshana aina ya dawa. Upande wa kulia kwenye chupa yenyewe, kuna maandishi yanayoonyesha kiwango, jinsi ya kutumia na ushauri unaopaswa kufuatwa na daktari.

Mtu mzima ameshikilia kalamu ya buluu mkononi na kuweka alama kwenye kidole gumba cha mtoto mchanga. Mtoto amevalishwa nguo nyeupe na nyekundu. Mtu mzima amevalia fulana ya njano yenye kamba ya buluu shingoni.

Haya ni matibabu ya afya. Mtu mzima aliyevalia glavu za rangi nyeupe, anampa mtoto chanjo. Watu wengine wamesubiri kando yake, kuhudumiwa.

Hii ni mikono miwili ya watu. Mikono ya upande wa kushoto imevalia glovu nyeupe kuashiria uchukuzi wa sampuli ya damu kutoka kwenye kidole cha mtu. Hii inawezekana ni huduma inayofanywa hasaa kwa ajili ya vipimo vya haraka vya ugonjwa wa malaria ambapo mara nyingi damu hutolewa kwenye kidole.

Kuna watu kadhaa wakiwemo watoto na watu wazima wakiwa karibu na jengo la ukuta na mti. Huduma ya afya inaendelea. Mtoto anapewa chanjo mdomoni mwake na watu waliovalia fulana za rangi ya njano na mistari yenye kung'aa.

Ni eneo la hositalini, mkono wa mtu mzima unampatia mtoto mchanga matone ya dawa mdomoni. Chanzo hii hukinga watoto dhidi ya ugonjwa huu hatari. Mtoto huyu amelala akiangalia upande wa juu.

Mikono miwili ya mtu mzima inaelekeza matone ya dawa kwenye ulimi wa mdomo wa mtoto aliyefungua kinywa chake. Hii ni ishara ya kwamba ni chanjo anayopewa mtoto huyo.

Mtu ananawa mikono akiwa kwenye kituo cha kunawia kilichoboreshwa kituo kinachombo kikubwa cha buluu au rangi ya samawati kilichoandikwa washing facility kwa kiswahili chombo cha kunawia kando yake kuna sabuni

Eneo hili ni shuleni kuna wanafunzi waliovalia sare na barakoa. Wananawa mikono kuashiria wanazingatia kanuni za ugonjwa wa korona. Nyuma yao pana wanafunzi na walimu kadhaa walio simama jengo hili la shule lina madirisha yenye mashimo kadhaa.

Hii ni sehemu ya kufanyia mazoezi. Ina vifaa mbalimbali vya kufanyia mazoezi. Upande wa kushoto kuna kifaa cha uzito chenye disk za rangi tofauti, nyekundu na njano. Kwenye upande wa kulia kuna mipira tofauti.

Hii ni huduma ya kwanza. Huduma hii inafanyiwa mchezaji wa mpira wa miguu. Mtu anamfunga bandeji na kumwekea dawa kwenye mguu wake wa kushoto. Kando yao pana machela ya kubebea wagonjwa. Huduma hii hufanyiwa wachezaji haswaa baada ya au kabla ya kuanza mchezo au mazoezi.

Mtu huyu amebeba mpira wa kikapu na begi nyeusi la mazoezi, amevalia shati jeupe, amesimama kwenye kiwanja cha mpira wa kikapu , kuashiria labda amemalizana na shughuli ya kucheza au anaenda kucheza mpira. Begi hii inanebo ya kijani kibichi.

Sura hii ni ya mwanaume mweusi mwenye macho yaliyotumbukia na kuwa pana. Mwili wake unang'aa kutokana na jasho, labda juu ya zoezi ambalo amemaliza kufanya. Mwanaume huyu ana uvimbe kwenye kipaji chake cha uso upande wa kulia.

Huu ni mkono wa mtu labda baada ya upasuaji au jeraha. Nyuzi za kushonwa zinaonekana katikati ya kiganja kuashiria mkono huu umeshonwa kutokana na jeraha au kidonda. Pana rangi ya manjano na kahawia iliyoenea kwenye vidole na mkono ambayo ni dawa ya kuua vijidudu.

Hili ni shamba lenye mimea tofauti tofauti. Mimea mingine imemulikwa na mwangaza na matawi yake yanang'aa. Matawi mengine ni mapana na membamba. Miti iliyo upande wa nyuma inaonekana kwa umbali.

Mti wenye matunda au mbegu zake bado hazijakomaa. Mti una matawi makubwa ya kijani kibichi. Matunda ni ya kijani kibichi na yenye mviringo na yametapakaa kila sehemu kwenye mti huu. Mwangaza unapenyeza kupitia kwenye matawi hayo.

Huu ni mti mdogo wenye matawi marefu na membamba, mti huu umepandwa kwenye udongo. Chini ya mti kuna majani makavu yaliyoenea, pande mwingine kuna mimea iliyopangwa kwenye mistari. Mbele kabisa kuna jengo lililojengwa kwa mbao na mabati yaliyopiga kutu.

Hili ni eneo wazi au shambani au kwenye kichaka. Pana mimea mirefu yenye matawi mapana ya kijani kibichi. Mimea hii ina maua ya rangi ya chungwa. Kwa umbali kiasi pana miti mirefu kuashiria ni eneo la msitu au shambani. Anga ni ya bluu na ina mawingu mepesi nyeupe.

Ni mmea mrefu wenye matawi ya rangi ya kijani kibichi mwembamba. Mmea huu unastawi vizuri. Kuna kichaka kando yake wa miti mingi. Mmea huu unang'aa kutokana na mwangaza unaomulika matawi yake na miti au kichaka kilichokaribu.

Huu ni mti mkubwa wenye matawi mengi ya kijani kibichi. Sehemu ya chini ina magome yaliyoharibika au maliyomenyuka kidogo. Chini kuna mimea mingine ya kijani kibichi. Anga ni ya buluu na jua linapenyeza na kupiga mti huu kuashiria ni wakati wa mchana.

Ni mmea wa ndizi wenye ndizi nyingi ambazo hazijaiva. Mwangaza unachomoza juu na kumulika kupitia kwa matawi. Kwa upande wa mbali, miti kadhaa yenye kijani kibichi ipo.

Huu ni mmea wa ndizi, kishada cha ndizi bado changa, ndizi hii ina matawi ya rangi ya kijani kibichi, chini yake pika kuna matawi yaliyo kauka. Miale ya jua inapita kwenye matawi haya.